Mtu aliyevaa kofia ya usalama na ovaroli akikusanya takataka kando ya mto. Ameinama akiweka uchafu kwenye gunia kubwa huku takataka zikiwa zimetapakaa kwenye mchanga wa ukingo wa mto. Nyuma yake kuna daraja na majengo yanayoashiria mazingira ya mjini au mtaa wa makazi.

Ndovu mdogo akinyeshwa maziwa kutoka kwa chupa. Hii ni juhudi za binadamu kulinda wanyama walio hatarini kutoweka. Ni ujumbe kuhusu jukumu la binadamu katika kuhifadhi viumbe hai na kuhakikisha uridhi wa asili unadumishwa.

Kuna mamba wawili wakiwa wamelala juu ya mawe. Wako kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ya kijani kibichi yenye nyasi na mawe mengi. Inaonekana kama ni sehemu ya asili au karibu na eneo lenye maji.

Kuna simba mkubwa nyuma ya uzuio wa chuma akiwa ameketi kwenye ardhi. Mkono wa mtu unaonekana ukijaribu kumgusa simba kupitia kwenye uzuio. Jambo linaloonyesha uhusiano wa karibu usio wa kawaida kati ya binadamu na mnyama wa porini.

Huu ni mto wenye maji machafu yanaopita katikati ya eneo lenye majengo na miti. Maji yamejaa taka na mashapo ya rangi ya kahawia, yakionyesha uchafu mkubwa unaotiririka. Kando ya mto kuna takataka zilizotupwa ovyo.

Kundi la punda milia wako kwenye nyasi kavu. Kuna majengo marefu ya jiji kuonyesha mchanganyiko wa wanyama wa porini na mandhari ya jiji na jinsi mazingira ya mjini na porini yanavyoweza kuwa karibu.

Kifaru akiwa katikati ya nyasi kwenye eneo la wazi lenye miti michache. Hii ni taswira tosha ya umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Nyati wawili wakitulia ndani ya bwawa wakiwa katika mazingira ya asili. Mandhari hii inasisistiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa rasilimali asili.

Kundi la watu wakifanya shughuli mbalimbali kando ya mto uliojaa taka na maji machafu. Mandhari ya moja kwa moja ya changamoto kubwa za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Vifaru wawili katika mazingira ya kijani kibichi. Upo uzio wa mbao unaoashiria juhudi za binadamu, kulinda makazi ya wanyamapori ikiangazia uzuri wa urithi wa asili na, umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na, usimamizi wa rasilimali za asili.

Mtu amesimama barabarani kwenye sehemu yenye mashimo makubwa yaliyojaa maji, huku taka zikiwa zimetapakaa pembezoni. Mazingira yanazungukwa. Yanaonekana kuathiriwa na uchafuzi na huenda hata na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile mvua kubwa au mifumo duni ya mifereji ya maji.

Mtu anayebeba ndoo na mfuko mgongoni akitembea kwenye eneo lenye matope karibu na jengo la mabati lililochakaa. Taswira ya kweli ya changamoto za maisha katikati mazingira duni kuakisi hali ya ukosefu wa huduma bora za usafi.

Watu wamejitolea kufanya usafi katika maji machafu, kuondoa takataka. Nyuma yao kuna mlima mkubwa wa wa taka, ukionyesha kiwango kikubwa cha uchafu unaokusanywa, na changamoto ya taka katika maeneo ya maji.

Barabara yenye msongamano wa magari yakiwemo madogo na malori, ikionyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma au binafsi. Kushoto kuna uzio wa waya na njia ya watembea kwa miguu, ikihusisha uwezakano wa matumizi ya magari ya abiria kama matatu, daladala au mabasi.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma hasa katika mazingira ya jiji au mji mkubwa. Mabasi na magari ya abiria yanapita au kusimama, huku watu kadhaa wakiwa kando ya barabara wakitembea au wakisubiri usafiri.

Hili ni bango linaloonyesha njia za usafiri, na nauli atakayo lipa msafiri. Pia kuna watu na magari kwenye mtaa, ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi za mjini.

Huu ni msongamano wa magari barabarani ikiakisi mazingira ya usafiri wa umma katikati ya jiji au mji mdogo. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwa ni pamoja na malori na magari ya abiria yakiashiria mchanganyiko wa usafiri wa binafsi na wa kibiashara.

Huu ni usafiri wa umma katika mji wenye shughuli nyingi. Baadhi ya watu wamesimama karibu wakionekana kuwasili au kuondoka. Kando yao mtu anaendesha pikipiki ishara ya usafiri mbadala wa haraka.

Mabomba ya plastiki yaliyolazwa ardhini ikiashiria matumizi katika usambazaji wa maji safi au mifumo ya maji taka. Mabomba haya ni sehemu muhimu ya mifumo, usambazaji wa maji na usafirishaji wa taka ambayo ni msingi wa afya ya jamii na maendeleo ya miji.

Mitambo ya viwandani inayotoa moshi mzito angani. Anga imejaa moshi unaovuruga madhari ya bluu ishara ya uchafu unaoshababishwa na shughuli za viwandani. Ni changamoto wa usambazaji wa maji na usamamizi wa taka haswa jinsi uchafu wa hewa unavyo weza kuadhili ubora wa maji.

Lori limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye mchanga linakifaa cha kuchimba visima kilichowekwa kwenye sehemu ya nyuma. Muundo wa lori na vifaa vyake vinaonyesha teknolojia na mfumo wa usambazaji wa maji mijini kulega usafi, afya ya jamii na uendelevu wa mazigara.

Bomba la maji lililowekwa kwenye ukuta wa mabati uliokauka. Huku sehemu ya bomba hilo ikitokea ardhini kupitia mita ya maji. Taswira hii inaangazia hali halisi ya usambazaji wa maji na udhabiti wa taka katika jamii zenye rasilimali chache.